Kuna ng'ombe kadha wengi wao wakiwa ni freshian wenye rangi nyeusi na nyeupe. Wanakula lishe yanayojulikana kama majani ya kavu kutoka kwenye hori refu . Kila ng'ombe amewekewa kichwa chake kwenye chuma maalum ili kuhakikisha mpangilio nzuri wakati wa kula.